Hapa ni mahali ambapo, mtu anapotaka kujiandikisha au anapotaka kipande ya kutumia kama mkenya huenda kujisajilisha mahali hapa, kisha baadae atangoja kwa muda fulani hasaa wiki tatu au miezi moja au zaidi, ili aweze akapata kipande yake.

Ninaona watu ambao. uwenda ikawa ni wachezaji wa soka. Ambao ni kama wamecheza, tena baada ya mchezo wao ama baada ya kucheza, wameepuka kuwa washindi. Hivyo basi, wamekuwa washindi na basi wanasherehekea ushindi wao ambao wameupata.

Hapa ni mahali pa kupea watu huduma tofauti tofauti. Wakenya nchini huwa na mahitaji tofauti tofauti wanayotaka kutoka kwa serekali. Hivyo basi mahali pa kupea watu huduma huwa katika kaunti zote ambapo mtu huenda kisha akaeleza matatizo yake na basi wale walio hapo kwenye huduma watamsaidia.

Usajilishaji wa watu huenda ikawa inaendelea mahali hapa. Ninawaona wanaume fulani ambao ni kama wamebeba karatasi, na wanaandika. Huenda ikawa wanafanya usajili wa mwanadada huyu aliyesimama hapo. Hii huenda ikawa ni usajilishaji wa kuweza kupata kipande ambayo inahitajika katika taifa letu.

Katika picha hili naiona koti kuu ya Kenya. Koti hili ndiyo koti ambayo ikitoa maamuzi hakuna koti yeyote ingine nchini Kenya inayoweza ikatoa maamuzi baada ya koti hii kutoa uamuzi wake.

Watu hawa wameketi kwa wingi, huenda ikawa watu hawa wameketi wakiwa wanatazama mpira au mechi ambayo huenda ikawa inaendelea kwenye uwanja ulio mbele yao. Wamefurahia sana tena ni kama kuwa wachezaji huenda ikawa wanawafurahisha sana na hivyo basi wanafurahia michezo ambayo inaendelea.

Hawa ni mawakili wengi tofauti tofauti. Mawakili hawa huenda ikawa wanajaribu kuongea, tukiona pia wako na vile vipaza sauti vya kutoka kwenye vyombo vya habari tofauti tofauti. Wanahutubia taifa na hata wale wanahabari waliopo hapo karibuni.

Kwenye picha hili kuna wachezaji wa mpira wa soka. Wachezaji hawa wanacheza mpira huu na wanafurahia kucheza sana mchezo huu. Mchezo wa soka ni mchezo ambao huchezwa na watu 22, kila timu ikiwa na wachezaji 11.

Ni mashabiki wa timu tofauti tofauti, wengi wao wakiwa mashabiki wa timu ambayo huenda ikawa imevaa jezi ya rangi ya nyekundu, wanashangilia wakiwa hata na bendera za nchi ya taifa letu la Kenya ,bendera hizi huonyesha hawa watu wanaipenda nchi ya Kenya sana.

Ni mahali ambapo panahusika sana na teknolojia ya kisasa. Naona vifaa vile vile kama vile kompyuta, kamera na pia kuna mtu ambaye anatia sahihi kwenye kipatakilishi ambacho hutumia sana teknolojia ya kisasa. Hii inasaidia na teknolojia ya kisasa imekua sana katika taifa letu.

Hapa ni mahali pa kuasaidia wakenya panapojulikana kama huduma senta. Huduma senta ni mahali ambapo husaidia wakenya kwa kazi tofautitofauti kama vile kueza kupata kipande, kuweza pia kupata kazi za serikali na kuweza kupata vile vitu serikali wameandalia wakenya. Katika mahali pa huduma wakenya wanasaidika.

Ni mahali ambapo panajulikana kama huduma centre. Ni mahali ambapo watu hupata nafasi ya kuhudumiwa tofauti tofauti kulingana na mahitaji yao. Hapa mbele naona watu ambao wanangoja kuhudumiwa na wale ambao wako hapa kwenye kazi yao.

Hawa ni mashabiki. Ni mashabiki ambao wanashabikia timu ya Kenya. Mashabiki hawa wamejipaka rangi kwenye nyuso zao. Vile vile wamevaa majezi ambayo yameandikwa Kenya, kuonyesha kuwa wao ni wapenda nchi yao na wao pia wanapenda timu yao inayocheza ya Kenya.

Hawa ni mashabiki wa soka. Mashabiki hawa wanasherehekea uchezaji ambao unaendelea. Mashabiki hawa sana sana ni wale wa timu ambayo wamevaa jezi ambayo yameandikwa Sportpesa. Wanasherehekea tena wamefurahia uchezaji ambao unaendelea.

Hawa ni wachezaji, wachezaji hawa wanafanana kuwa ni wachezaji wa soka hapa hwenda kuwa ni kabla waanze mchezo wao, bado wanafanya mazoezi ya hapa na pale ili wapate kucheza vizuri.